nguzo mbili ndefu zilizosimama imara, huku zikiwa na nyaya pamoja na transifoma ambazo huhakikisha upatikanaji wa nishati ya umeme majumbani pamoja na maofisini .

Nguzo ndefu na imara iliyoshikilia nyaya pamoja na tranfoma, ambayo hutumika kupoza umeme pamoja na kusafirisha umeme kwenda kwa watumiaji majumbani pamoja na maofisini.

Gari dogo jeupe lililozingirwa na magari mengine, ambalo hutumika kwa ajili ya biashara ya usafirishaji katika meneo ya mijini.